Daktari, anamdunga mama sindano kwenye mkono wake wa kulia. Ameketi kitini kando na mtungi wenye ya rangi samawati.

Kiganja cha mkono imevalia mpira ya rangi ya kijani imeshikilia chupa iliyotengenezwa kwa glasi na sindano. Hii ni chanjo ya homa ya manjano.

Daktari mmoja mwanamume amevalia barakoa anamtizama mama aliyelala chali kitandani. Nyuma kuna kabati ndani ya chumba.

Mwanamke mmoja amefungwa kwa kamba nyeusi kiunoni huku anashikilia vyuma . Kando yake madaktari wamevalia koti nyeupe.

Daktari wa kiume kutoka Shirika la Kiafya Ulimwenguni anampa mtoto chanjo mdomoni, amebebwa na mama aliyevalia kofia ya manjano kando na mwanamke mmoja.

Paketi yenye tembe kumi. Rangi yake manjano hafifu kando na kipima joto. Chini kuna sakafu nyekundu.

Daktari mmoja amevalia barakoa. Ameshikilia sindano na chupa ndogo mkononi. Nyuma yake kuna dirisha ya kioo.

Chupa moja ya dawa, imeandikwa asidi ya Folic na chuma. Kuongeza ni sharti na kinga. Husaidia kuboresha ngozi, nywele na kucha.

Chupa ya dawa iliyotengenezwa kwa glasi, kifiniko yake rangi ya waridi. Hii ni chanjo ya polio aina ya kwanza, pili na tatu.

Mama mmoja mwenye vazi ya waridi na kitambaa ya samawati kichwani, ameketi kando na mwanamume. Amevalia shati nyeusi, amebeba mtoto mchanga mkononi.

Daktari wawili wamevalia barakoa pamoja na shati ya samawati. Mmoja anamchokora muuguzi mwanamme aliyelala chali kitandani.

Daktari wawili wamemama, kushoto amevalia koti nyeupe, kulia, ya samawati, katikati muuguzi amelala chali. Amepanua mdomo wake, huku anamulikwa na mwenge.

Chupa ya dawa ambayo imeshikiliwa na mikono miwili, imetengenezwa na daktari Abdalla. Mkono mmoja umevalia pete kwenye kidole chake.

Mwanamke mmoja amevalia barakoa, leso kiunoni na mpira mkononi. Anamtizama dada aliyeketi kwa kiti huku amenyoosha miguu chini sakafuni.

Mirija miwili ya sindano kando na chupa nne ya chanjo ya surua, mumps , virusi vya Rubella . Kushoto mna vifuniko ya rangi ya samawati na machungwa.

Mlango mmoja uliotengenezwa kwa kioo, kando yake jukwaa moja imeandikwa huduma za meno, juu kuna televisheni iliyowekwa kwa ukuta.

Chupa iliyotengenezwa na glass , ndani ipo chanjo ya homa ya manjano kando na sindano inayotumika kumdunga mgonjwa.

Mnyama wa nyumbani aina ya ngamia amelala kwa pande chini kwa mchanga ya hudhurungi. Mgongoni amebeba begi nyekundu.

Mtoto mchanga amebebwa na mama yake, anatibiwa na daktari mmoja aliyevalia koti nyeupe. Kando yao kuna watu wengine.

Ng'ombe mmoja mwenye pembe na ngozi ya hudhurungi yuko zizini, kando yake daktari amevalia vazi ya manjano huku anachukua sampuli ya makamasi.

Daktari mmoja amevalia vazi ya manjano huku anamdunga mgonjwa sindano mkononi ameketi kwa kiti asili yake ya kimaasai.

Madaktari wawili wa upasuaji. Mmoja amevalia miwani. Wote wako na barakoa. Wanamtizama mgonjwa aliyelala chali kitandani.

Watu wanne, wamesimama kwa foleni. Wawili wananawa mkono, mmoja yuko na shati ya manjano, mwengine sketi nyekundu.

Moto wa msitu unateketea, chini mimea zinachomeka kando na miti zinazoungua. Angani moshi mweusi umetapakaa.

Namuona daktari pamoja na wauguzi. Muuguzi mmoja ni mama akionekana na mtoto mchanga aliyejifungua hivi karibuni. Dakitari huyu anaonekana kumdunga sindano kwenye upande wa paja lake mtoto. upande wa nyuma nawaona wauguzi wengine wakishughulika pamoja na daktari.

Maghorofa matatu moja imebomoka na mawe yake yameanguka chini kando na mtoto aliyesimama akinyosha mkono juu huku anajikuna makwapani.

Daktari mmoja amevalia koti, anamtazama mwanamke macho kupitia kwa mashine. Kando yao mna kuta na nyuma pazia.

Daktari mmoja anampaa mtoto dawa mdomoni huku amebebwa na mama yake. Nyuma wapo madakitari wengine wanawatibu wagonjwa wakiwa kwa foleni.

Watoto wa jinsia ya kischana na kivulana wamechuchumaa. Wameshikilia mtungi ya kijivu. Wako kando na kidimbwi ya maji na taka.

Chupa ya dawa iliyotengenezwa kwa plastiki, kando ina mkanda ya machungwa imeandikwa, "Virutubishi D3," chini kuna tembe ya manjano.

Mama mmoja amevalia rinda ya waridi, amebeba mtoto mkononi ameketi kwa kitandi ndani ya chumba yenye kuta ya samawati.

Viganja viwili vya mkono. Moja imevalia saa na koti. Nyingine imefungwa kwa mkanda. Nyuma yake kuna chuma.

Naiona picha hii ambapo mama amesimama na mwanawe, huku akimimina maji kwenye mtungi aliokoshikilia mwanao. Inaonesha wako katika shamba ambapo wanafanya shughuli zao za ukulima.

Daktari mmoja amevalia vazi ya rangi ya manjano. 𝐴namtizama mtoto aliyebebwa na mama yake mkononi. Ameketi juu ya benchi.

Wanafunzi wamepanga foleni mbele ya tangi ya maji yenye rangi ya samawati. Kando, mwalimu amesimama kwenye jukwaa. Nyuma yake kuna jengo la darasa.

Daktari mmoja amevalia barakoa. Anamtizama mtoto kitandani. Kando yake mtu amevalia vazi nyeusi. Wamo ndani ya chumba ilio na mlango wa mbao.

Watu wawili wamesimama pamoja, mwingine asili ya mzungu mwenzake mwafrika, kando na vioo vyenye rangi ya samawati. Mbele gari imepakia. Juu angani mna mawingu.

Daktari mmoja amesimama ameshikilia mashine ya mwenge, anamulika mgonjwa mdomoni aliyelala chali kitandani.

Mtu mmoja amevalia barakoa na miwani. Amembeba mtoto mchanga mkononi. Nyuma yake kuna kuta ya rangi nyeupe.

Daktari mmoja mwanamke, amevalia barakoa. Anamtizama muuguzi mama aliyelala chali kitandani. Nyuma, kuna bango limeandikwa huduma za bure za meno.

Watu wawili wamevalia koti nyeupe na gumboot wamebeba tanki ya kunyunyiza dawa. Kushoto kuna karatasi nyeusi, kulia ya samawati.

Daktari mmoja amevalia koti nyeupe kando na mama ambaye yuko na kipuli ya mviringo sikioni. Nyuma kuna mtu mwenye vazi nyeusi yenye madoa ya rangi ya machungwa.

Kwenye picha hili naona dawa ambayo inaitwa azithromycin tableti ambapo ina miligramu mia tano za dawa. Dawa hii hutumika kumtibu mgonjwa aliyeugua ugonjwa 𝑤𝑎 bakteria .